Hii ni duka la mavazi, duka dogo au la kati linazo uza mavazi ya kisasa, mtindo mbalimbali na vifaa vya mtindo. Duka ,duka hili lina mlango mmoja mkubwa wenye rangi ya samawati. Nje ya duka kuna mifano ya miwili zilizovaa mavazi ya kuvutia mojawapo ikiwa ni suruali fupi na fulani nyingine gauni.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la mavazi pale inaweza kujulikana kama boutique . Hapa tunaona mavazi mbalimbali yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri ikiwa ni pamoja na mashati, suruali za jeansi na fulana. Kwa hiyo, boutique hii ya kisasa inauza mavazi ya mitindo mbalimbali.

Hii, ni gari ya aina, ya Toyota Mark-X rangi ya fedha, likiwa limeegeshwa katika eneo linaloonekana, kuanzia jengo la biashara au ofisi, na linaonekana kuwa hali ya mzuri, likiwa limeoshwa na liko tayari kuuzwa, au kuonyeshwa, kwa mteja.

Hii ni sehemu ya soko la wazi ambapo shughuli za biashara dogodogo zinafanyika. Kama vile kibanda cha biashara ndogo. Kuna mkokoteni mdogo wenye chapa ya Farmers Choice ukidokeza kuwa bidhaa zinazouzwa ni vyakula vilivyo tayarishwa kama vile sausage au bidhaa nyingine za nyama. Mkokoteni huu ni wa kuhamishika, una magurudumu makubwa, mwavuli mkubwa na rangi ya bluu kwa ajili ya kivuli.

Huu ni mjengo wa makazi ya kifahari yenye ghorofa nyingi na imejengwa kwa ustarufu wa kuvutia na kujumuisha mchanganyiko wa matofali ya kisasa na vioo vikubwa vinavyo akisimwanga. Kuonekana jengo hili nila kuvutia na inaonyesha ukuzaji mkubwa wa bora ya juu katika ujenzi. Majengo haya ya yanafa kwa matangazo ya upangaji au uzaji wa nyumba wa watu wanao tafuta mazingira ya kisasa. usalama na lenye kuvutia.

Sehemu ya ndani ya duka kuu hasaa eneo la vifaa vya nyumbani, tunaweza kuona, mashini za kufua nguo, ijapangwa kwa mstari kwenye rafu ya kuonyesha bidhaa, kuna aina mbali mbali za mashini hizo, baadhi zikiwa na vioo, vikubwa vya mbele, inavyoonyesha ni mashini za kufua aina ya brand label .